Mhudumu wa afya anampa dawa mtoto mchanga, ameshikiliwa na mtu aliyevaa fulana yenye kofia ya pinki na kofia nyekundu uku akihakikisha kipimo kinatolewa kwa uangalifu na usalama.

Mtu aliyevaa sare nyekundu anaonyesha mbinu sahihi ya kupiga mswaki kwa kutumia mfano wa meno. Akihusisha mgeni katika mazingira ya kliniki, akionyesha elimu ya afya ya kinywa na meno kwa njia ya mafunzo.

Watu wawili waliovaa sare za kuakisi mwanga wanasafisha rundo na taka kando ya barabara vijijini wakitumia kolea na uma ya mikono huku wakifanya kazi kwa bidii kurejesha usafi wa mazingira.

Chupa ya mililita ishirini yenye kifuniko jekundu cha maandishi chanjo MMR . Inabeba dawa muhimu inayotumika kulinda mwili dhidi ya magonjwa hatari ya surua, matumbwitumbwi na rubela, na mara nyingi hutolewa na wahudumu wa afya ili kuzuia maambukizi katika jamii.

Wafanyakazi wa afya wanatoa huduma za wagonjwa katika kliniki huku vifaa vya matibabu vikiwa vimepangwa kwenye meza iliyokaribu wakihakikisha mchakato wa matibabu unaendelea kwa uwangalifu na kwa utaratibu.

Vyare katha vya chanjo MMR zenye kipimo kimoja kimepangwa pamoja. Vinyelebu inautambulisha kinga dhidi ya surua atumbuitumbui na rubela. Zikionyesha mandalizi ya utowaji wachanjo. Kwa usalama na wangalifu wakiafi.

Watu wawili waliovaa mavazi ya njano ya kujikinga na glavu nyekundu, wanashughulikia vyombo vyenye rangi mbalimbali karibu na pipa kubwa jeusi, wakionekana kuchukua tahadhari katika kushughulikia vifaa hatarishi.

Watu wawili waliovaa mavazi ya njano ya kujikinga na barakoa za gesi wanashughulikia chombo jekundu chenye vitu hatarishi katika eneo la viwanda akichukua tahadhari makini dhidi ya athari za kemikali.

Kikwazo kikubwa cha nzige kinaruka juu ya vichaka vya kavu huku jua likiangaza kwa mwanga hafifu nyuma yake. Ikionyesha tukio la mafuriko ya nzige lenye uharibifu mkubwa wa mimea.

Mtaalamu wa afya anamhudumia mgonjwa aliyelegea kitandani hospitalini akirekebisha kifaa cha kupumua ili kuhakikisha hewa inapita vizuri na mgonjwa anapata msaada wa kutosha na kupumua.

Watu wawili wanatembea kiupitia kikwazo kizito cha nzige katika shamba lenye nyasi, ikionyesha jinsi mafuriko ya nzige yanayoadhiri mazingira, mimea na shughuli za kilimo, katika eneo hilo.

Bidhaa kadhaa za kienyeji zenye lengo zimeshushwa pamoja kwa mpangilio wamakini, zikionyesha aina mbali mbali za tiba za asili, zikiashiria uridhi wa mitishamba na mbinu za ujadi za utunzaji wa afya zinazotumika katika jamii.

Mtaalamu wa meno anahudumia mtoto aliyekaa kwenye mapaja ya mtu mzima. Huku vifaa vya kliniki vikionekana nyuma yao, akionyesha huduma ya afya ya Kenya na meno kwa watoto kwa uangalifu na usalama.

Chupa ya dawa ya asili kutoka Tanga inadai kutibu magonjwa mbali mbali ikiwa ni pamoja huangalia gut na matatizo ya uzazi ikijitangaza kama tiba ya matumizi mengi.

Mtu aliyevaa sare anaosha mikono kwenye kituo cha kuosha mikono kilicho na ndoo ya bluu, akisisitiza umuhimu wa usafi wa mikono na hatua za afya ya uma.

Mhudumu wa afya aliyevaa barakoa anamkagua mtu aliyeketi wakati wa uchunguzi wa kiafya ,akihakikisha vipimo na dhamini vinafanywa kwa uangalifu na usalama.

Mtu anatumia mashine ya kukunjia mkono akiwa ameketi uku mwingine akisimama karibu, akionyesha uwezekano wa kutoa mwongozo, msaada au ushauri wakati wa kufanya mazoezi ya nguvu kwa usalama.

Kikundi cha watu waliovaa shati za kijani na vesti za buluu, wanashikilia kompyuta vidogo wakisimama nje, huenda wakawa tokeo la usambazaji wa teknolojia au mafunzo wakionyesha mshikamano ujifunzaji wa kidijitali na upatakanaji wa viaa vya kisasa.

Mkono uliovaa glovu umeshika sindano pamoja na kiale kilicho na label ya MMR vaccine kikionyesha maandalizi ya utoaji wa chanjo kwa usalama na taadhari kwa kiafya.

Mtu mmoja anamsaidia mwingine wakati wa kikao cha tiba ya mwili kwenye mkeka wa povu huku vifaa vya kusaidia kutembea vikiwa vinaonekana karibu vikionyesha mchakato wa kurejesha uwezo wa mwili na kuimarisha harakati.

Watu wawili wanatumia ndoo kuondoa maji kutoka eneo lililofurika, wakishirikiana kwa juhudi kubwa kudhibiti mafuriko na kuzuia maji kuendelea kusambaa sehemu nyingine.

Mtaalamu wa afya anachunguza mtoto mchanga akiwa na msaada kutoka kwa mtu mwingine mzima ndani ya chumba ya kliniki chenye kuta za rangi za zambarau na vifaa vya matibabu akionyesha huduma ya uangalifu na matibabu ya kina kwa watoto

Mhudumu wa aya anatoa sindano kwa mtu aliyeketi nje akionyesha utoaji ya huduma za matibabu za mwendo au za kijamii ikihakikisha wagonjwa wanapata matibabu salama popote walipo.

Mtu aliye vaa vifaa kamili vya kujikinga, unyunyuzia mimea shambani, kiaonyesha umuhimu wa usalama kwa kilimo na mbinu sahihi ya kujishugulikia kimikali ili kulinda afya mazingira.

Watu watatu wamekusanyika karibu na kitanda ya hospitali, ambapo mapacha wawili wachanga wamelazwa wakiwa wamefungwa kwa blanketi. Huku wahudumu wa afya wakiwapa matunzo kwa umakini na upendo.

Kuosha mikono kunafanyika kwenye chanzo cha maji cha saruji, kukisisitiza umuhimu wa usafi wa mikono na upatikanaji wa maji safi kwa ajili ya afya bora ya jamii.

Wafanyakazi watatu wa afya waliovaa mavazi ya upasuaji ya buluu na barakoa wanatekeleza taratibu za meno kwa mgonjwa aliyelegea kwenye kiti cha matibabu akionyesha umakini na ushrikiano wa kitaalamu katika kliniki safi .

Mhudumu wa afya anampatia mtu aliyevaa mavazi yenye rangi na michoro mbalimbali chanjo, akisisitiza umuhimu wa juhudi za chanjo kwa ajili ya kulinda afya ya wote.

Vidonge vya she need folic acid and iron , vinasaidia kuongeza nishati ya mwili, kuimarisha kinga na kukuza afya ya mtoto tumboni wakati wa ujauzito, huku vikitoa faida za ziada kama kuboresha afya ya ngozi.

Tangazo la bidhaa za Maasai herbal inatangaza tiba hasiri one hundred percent ikionyesha picha za tiketi maji maharagwe ya kahawa na jiwe ya kuchanganya dawa ikisisitiza uhalisia wa asili na faida za kiafya ya bidhaa hizo.

Mtaalamu wa meno aliyevaa vifaa vya kujikinga anafanya matibabu kwa mgonjwa aliyelala kwenye kiti cha kliniki, akitumia vifaa maalaum huku akihakikisha usafi, usalama na faragha ya mgonjwa wakati wa utaratibu.

Daktari wa meno aliyevaa glavu anafanya matibabu kwa mgonjwa aliyelala chini ya shuka la ulinzi la rangi ya buluu, akitumia vifaa maalumu huku wakihakikisha usafi na usalama wa mazingira ya kazi.

Mtu mmoja anapokea sindano ya chanjo kwenye sehemu ya juu ya mkono akionyesha juhudi za afya ya umma zinazolenga kulinda jamii dhidi ya magonjwa yanayoweza kuzuilika.

Tanka yenye maandishi Danger petrol imeteketea kwa moto mkubwa huku wahudumu wa dharura na watu wakikusanyika pembeni, wakijaribu kutoa msaada na wengine wakitazama kwa hofu tukio hilo la ajali.

Vidonge vyekundu vinamwagika kutoka kwenye chupa hadi juu ya uso wa mbao zikiwa na kifuniko cha dhahabu na kipande cha kupima PH kando yake.

Mhudumu wa afya anamtoa chanjo mtu anayeketi, akihakikisha mchakato wa chanjo unafanyika kwa usalama na kwa umakini ili kuimarisha kinga ya mwili wa mgonjwa.

Mhudumu wa afya anamtoa chanjo mtu aliyeketi ndani ya kliniki iliyo na hema huku wengine wakiwa wanangoja karibu wakionyesha mchakato wa chanjo unaoendelea kwa utaratibu na kwa usalama.

Watu watatu wanasimama pamoja katika mazingira ya siri, wakiwa wameinua mikono yao iliyopakwa sabuni au matope wakionyeshwa shughuli ya kuosha mikono au kushiriki katika mazoezi ya ufahamu wa usafi wa mazingira.

Kikundi cha watu kimekusanyika karibu na chanzo cha maji, huku mahudumu ya manjano yakiwa yamesimama kwa mstari kwa ajili ya kuchota maji wakati wa tukio la upatikanaji wa maji kwa jamii. Kuonyesha mshikamano na ushirikiano wa jamii.

Mtu mmoja anayenyunyizia kemikali shambani kwa kutumia kifaa cha kunyunyizia mgongoni akiwa amevaa mavazi ya kujikinga na vifaa vya usalama ili kulinda mwili wake dhidi ya madhara ya dawa hizo.

Mtaalumu wa macho anafanya uchunguzi wa slit lamp huku chati zenye anatumia za jicho zikiwa zimegongwa ukutani nyuma yake. Akiongoza mchakato wa kina wa uchunguzi wa macho na elimu ya kisayansi.

Mhudumu wa afya aliyevaa sare za buluu, anachunguza mtoto mchanga aliyelegea kwenye meza ya kliniki, huku mwanamke aliyevaa gauni yenye maua akitazama kwa makini, akionyeshwa huduma ya uangalifu na mshikamano katika matibabu ya watoto.

Wataalumu wa tiba wanatekeleza upasuaji kwa mshikamano na umakini mkubwa ndani ya chumba cha upasuaji kilicho safi, wakionyesha ushirikiano wa timu na kufuata taratibu za usafi na usalama.

Watu wawili wanachota maji kwenye shimo la kina kifupi kwenye eneo kavu, wakitumia madumu ya majano na bakuri la chuma. Hali inayo onyesha changamoto ya upatikanaji wa maji safi katika mazingira haya.

Mtoto mchanga alyevaa nguo za nyekundu na nyeupe amezikwa mkononi mwa watu awili walioketi kitandani ya hospitali, mmoja akiwa amevaa pijama za rangi ya pinki na mwingine shati jeusi wakionyesha utunzaji wa karibu na mshikamano wa kifamilia katika mazingira ya matibabu.

Mtu amesimama kando ya banda la soko lenye maboksi ya unga na vitu vilivyo pandikizwa. Akionyesha bidhaa ya kienyeji na ustadi wa uwanja wa uzaji wa mitaa katika mazingira ya kibiashara.

Mtu aliyevaa sare ya Maasai guru massage anashika kipande cheusi chekundu huku akimhudumia mtu mwenye nywele zilizofungwa akilala akionyesha huduma ya tiba ya mwili kwa making na uangalifu.

Kiale kilicho na lebo ya yellow fever vaccination kimewekwa miongoni mwa sindano, barakoa na vifaa vingine vya matibabu. ikionesha maandalizi ya chanjo na vifaa vinavyo hitajika kwa utoaji salama wa chanjo.

Kipande cha vidonge vya manjano thermometer ya kioo na mioyo mitatu miekundu imepangwa juu ya uso mwekundu vikionyesha dhana za afya, uangalizi na utunzaji wa mwili kwa njia ya picha za kielimu na za hisia.

Mwanamke aliyevaa gauni la rangu ya pinki anashika mtoto mchanga aliyezikwa kwenye blanketi yenye pambo akiwa amelala kwenye kitanda cha hospitali akionyesha upendo na utunzaji wa hawali wa mtoto.

Mtaalamu wa meno aliyevaa mavazi ya kazi na barakoa anapanga vifaa vya matibabu ya meno katika kliniki safi yenye mwanga wa kutazama akiandaa mazingira kwa ajili ya huduma salama na bora kwa wagonjwa.

Watoto wanachota maji kutoka kwenye tangi kubwa la buluu, lililo na label yenye ujube kuhusu maji safi yaliyotolewa na Hopco . Wakionyesha upatikanaji wa maji salama na juhudi za kusaidia jamii.

Tangi jeupe la maji limesimama juu ya msingi wa zege iliyoinuliwa, akitazama shamba kavu lililopambwa na mahewa madogo yenye umbo la kuba iliyosambaa hapa na pale.

Mtaalamu wa meno anamhudumia mgonjwa aliyelegea kwenye meza ya uchunguzi inayobebeka, wakati ya tukio la huduma, ya meno bure. Ikiungwa mkono na mashirika kadhaa ya afya, ikionyesha huduma za upatikanaji wa kinywa, na meno kwa jamii, kwa usaidizi wa kitaalamu.

Mtu ameketi kwenye kitambaa cheusi cha rangi ya nyekundu akiwa amezungukwa na vifaa vitu vya ibada kama vile pembe za wanyama chupa, maboksi na kitabu akionyesha matukio ya kiroho au sherehe za kitamaduni.

Umati wa watu umekusanyika karibu na basi lililo haribika vibaya kufuatia ajali kubwa wakitazama na kutoa msaada huku tukio likionekana lenye msisimuko na hatari.

Mtu aliyevaa vesti na kofia yenye chapa anatoa chanjo ya mdomo kwa mtoto akihakikisha mchakato wa chanjo unafanywa kwa usalama na kwa uwangalifu ikionyesha huduma ya afya ya jamii.

Mhudumu wa afya aliyevaa barakoa na koti la kazi anatekeleza taratibu za meno kwa mgonjwa aliyeketi. Akionyesha umuhimu wa huduma za afya ya kinywa na meno katika kudumuisha ustari wa afya ya jumla.

Mtu anapiga fimbo kujaribu kuondoa kikwazo kizito cha nzige kando ya kisiwa cha vichake chini ya anga lenye wingu kidogo. Akionyesha juhudi za kulinda mimea na mashamba kutokana na mafuriko ya nzige.

Wafanyakazi waliovaa sare wengine wameshika mabango na mifuko wakitangaza msaada wa kifedha kutoka UNEP katika mazingira ya nje, wakionyesha kampeni ya elimu au usaidizi wa jamii.

Mtu aliyevaa koti la mahabara na barakoa anasafisha ka kukagua swinda za oxygen katika eneo maalumu la ukaguzi akihakikisha vifaa vyote vinafanya kazi vizuri na kwa usalama.

Mtaalumu wa meno aliyevaa vifaa Kamili ya kujikinga anatekeleza taratibu za matibabu, huku mwenzake akitazama kwa makini. Pakionyesha usalama uangalizu wa kitaalamu na ushirikiano wa kina katika kiliniki ya meno.

Kikundi cha watu waliovaa koti nyeupe za maabara na viatu vya kinga kimekusanyika nje karibu na kontena la buluu na bango la taarifa, wakionyeshwa mafunzo au maonyesho ya kisayansi katika mazingira salama ya nje.

Chupa ya chanjo ya MMR ya dosi moja imewekwa karibu na sindano na kipande cha pamba safi kikiwa tayari kwa matumizi ya chanjo ili kulinda dhidi ya magonjwa ya surua, matumbwitumbwi na rubela.

Mtoto aliyevaa gaoni la rangi za zambarau, anatembea kwenye mkeka wa buluu akipewa msaada na watu wawili wazima katika chumba cha tiba kilicho nyuma ya vifaa vya mazoezi, akionyesha mchakato wa maunzo ya mwili kwa usalama na uangalifu.

Mgonjwa anapitia mazoezi ya tiba ya mwili akitumia mfumo wa harness huku wafanyakazi wa matibabu wakiwasaidia na kuwaangalia. Wakihakikisha mazoezi yanafanywa kwa usalama na ufanisi.

Watu wawili wanatembea kupitia eneo la kijijini, mmoja akibeba megafoni. Wakionesha shughuli ya kutoa taarifa au kuongoza kikundi katika mazingira ya asili.

Watu wazima watatu wanamhudumia mtoto aliyelegea kwenye kitanda chake ndani ya chumba cha matibabu kilichopambwa wakionyesha umakini na utunzaji wa afya ya mtoto.

Watu kadhaa wamekusanyika karibu na kitanda cha hospitali, wakiweka mkono au msaada kwa mgonjwa aliyelengea chini ya blanketi akionyesha upendo, utunzaji na mshikamamo katika kipindi cha matibabu.

Vifaa vya kujikinga inalinda mkulima anayenyunyuzia dawa za kuua wadudu kwenye shamba la mazao ya kijani kibichi kuhakikisha usalama wake dhidi ya kemikali hatari wakati wa kazi.

Mtu mmoja amesimama kando ya bango kubwa lililoandikwa kwa kiswahili ikitangaza tiba ya kienyeji a maswala ya mapenzi, kuongeza nguvu ya kiume na kudhibiti mpenziwe huku maandishi ni rangi ya ngavu ikivutia macho ya wapita njia.

Vidonge vya vitamin D3, vinamwagika kutoka kwenye chupa iliyowazi na kusamba juu ya uso tambarare, vikionekana vyenye rangi na umbo inayotambulika kwa urahisi.

Watu kadhaa wanapita kwenye maji ya mafuriko karibu na kibanda cha nyasi kilichojengwa kwa kutumia vifaa vya asili, hali inayoonyesha maisha ya changamoto za jamii katika mazingira haya.

boat kadhaa zenye watu zimejaa zinapita kwenye mto wenye udongo huku vibanda vya nyasi na uoto mnene wa kijani zikipamba pwani, zikionyesha maisha ya jamii karibu na vyanzo vya maji.

Mtu anashikilia pakiti kadhaa za mapambo ya usafi wa hedhi juu ya meza, ikionyesha mpangilio wa usambazaji au mchango wa vifaa vya kiafya kwa wanawake na wasichana katika jamii.

Maji ya mafuriko imezunguka nyumba zenye paa la bati na mti wa mgomba yakiwa yamefunikwa kabisa ardhi katika eneo hilo na kuwacha maathari ya mafuriko yaliyotanda kila mahali.

Watu wawili wameketi kando ya meza katika mazingira ya kliniki wakiwa wamzungukwa na chupa za dawa na chati zilizo kwenye ukuta wakionyesha mchakato wa ushauri wa matibabu au dhamini ya aya.

Mhudumu wa afya aliyevaa sare za kijani anamhudumia mgonjwa aliyelegea chini ya shuka nyeupe imechapa katika hospitali akionyesha huduma ya uangalifu na matibabu yanayofanywa kwa umakini.

Wafanyakazi wawili wa faya wanatunza watoto wachanga waliyoko ndani ya incubator katika kitengo cha utunzaji wa dharura wa watoto wachanga. Wakihakikisha afya na usalama wa kila mtoto yanahudumishwa kwa makini.

Mhudumu wa aya aliyevaa koti nyeupe anatoa sindano kwa mtu aliyevaa shati la baid na kofia. Akisisitiza umuhimu wa utaji wa chanjo na huduma za kinga za jamii kupitia mikutano ya matibabu ya mwendo.

Mtu aliyevaa koti jeupe ya maabara, anakagua kwa makini kipande kidogo akitumia kifaa maalum katika eneo la kazi iliyojaa vifaa mbalimbali, akionyesha uangalizi na umakini katika uchunguzi wa kisayansi.

Wataalum wawili wa meno wanatekeleza taratibu za matibabu kwenye mgonjwa aliyelegea kwenye kiti cha meno wakitumia vifaa maalum vya kitaalum wakionyesha uangalizi na ushirikiano wa kina katika kliniki wa meno.

Chupa na vyombo mbalimbali zenye vidonge capsuli na tableti imekusanywa pamoja zikionyesha akiba ya dawa na vifaa vya matibabu, vinavyoitajika kwa utoaji wa huduma za afya au matumizi ya kibinafsi.

Mtu mmoja anatumia kipimo cha kaliba kupima sikio kla mtu mwingine wakati wa uchunguzi wa karibu akionyesha umakini wa kisanyasi na upimaji sahihi wa vipimo vya mwili.

Virutubisho vya Country Life easy iron vinatoa chuma kwa kila kipande. Vimeundwa kwa laini kwa tumbo visivyoleta kukohoa ya aina gluten vikiendanga kuongeza afya ya damu na ustawi wa mwili kwa usalama.

Mwalimu amesimama karibu na ubaoni huku wanafunzi wakikaa kwa makini kwenye madawati yao katika mazingira ya darasani wakionekana kushiriki kwa umakini kwenye somo linaloendelea.

Wafanyakazi wa afya waliovaa barakoa wanatoa chanjo kwa mtoto wakati wa kampeni ya surua na rubela. Wakihakikisha mchakato wa chanjo unafanyika kwa usalama kwa utaratibu.

Wafanyakazi wa afya waliovaa sare nyekundu na koti jekundu wanamhudumia mgonjwa katika idara ya ajali na dharura, wakifanya kazi kwa umakini kuhakikisha huduma ya haraka na salama kwa wagonjwa.

Wagonjwa wawili wanashiriki chumba cha hospitali. Mmoja amelala kimya huku mwingine ameketi akiwa na uso wake umefunikwa na mikono akionyesha hali ya maumivu na hofu.

Watu wawili walio vaa makoti ya maabara wanashugulika na kazi ya vitambaa, moja kiendesha mashine ya kushona huku mwingine ameketi karibu nae.

Mtaalumu wa macho aliyevaa koti jeupe, anamkagua mgonjwa aliyeketi, akitumia kifaa cha cha slit lamp wakati wa uchunguzi wa kawaida. Akihakikisha afya ya macho na kugundua matatizo yoyote mapema.

Moshi mzito mweusi unapaa juu kutoka kwenye moto uliowashwa kando ya barabara huku umati wa watu ukikusanyika karibu wakitazama kwa makini baadhi yao wakionekana kuzungumza na kuashiria kuelekea eneo la moto.

Mtu anatumia sprayer ya mgongo kunyunyuzia mimea shamba lenye kijani, akionyesha mbinu za kudhibiti wadudu, kutoa mambolea, au kumwagilia mazao, ikisisitiza umuhimu wa utozaji kilimo, kwa uangalifu.

Mhudumu wa afya aliyevaa sare ya blue anachunguza mtu aliyelegea kwenye mkeka nje huku wengine watatu wakitazama karibu wakionyesha mchakato wa uchunguzi wa afya kwa uangalifu na ushirikiano katika mazingira ya nje.

Mtu amelegea kitandani katika chumba cha kliniki, huku vifaa vya uchunguzi vya afya vikiwa kariba na meza ndogo inayoshikilia sahani na kikombe cha rangi ya kijani, ikionyesha mazingira ya matibabu yalipangwa kwa uangalifu.

Mtu anayevaa sare ya kijani anasafisha mikono yake kwa kutumia kipeo cha kuta kilichowwkwa karibu na sink ya nje, akionyesha umuhimu wa usafi wa mikono na hatua za Kinga za afya ya umma.

Mtu aliyevaa koti jekundu anajadili jambo fulani huku akitumia ishara kwa mikono na kushika penseli akiwa ameketi kando ya meza mbele ya mtu mwingine akionyesha mazungumzo ya kitaaluma au kipimo cha kitaaluma.

Mashada ya kiafrika ya kienyeji yaliyopambwa kwa shanga, yamewekwa pamoja na bakuli na vyombo mbalimbali, yakionyesha ustadi wa kisanaa na urithi wa kitamanduni.

Lori lililozungushwa limekaa barabarani, iliyojaa maji ya mafuriko, huku watu wakipita kwa kupita juu ya maji yanayoongezeka. Ikionyesha tukio la ajali na changamoto za mafuriko.

Kiale cha chanjo ya MMR pamoja na sindano kimeshikwa kwa uangalifu na mkono uliovaa glavu, vikiwa vimeinuliwa dhidi ya mandhari ya nyuma ya rangi ya manjano angavu. Hali inayotoa msisitizo wa usafi na tahadhari katika maandalizi ya chanjo.

Mwanaume aliyevaa suti anawanyosha jinsi mashina ya bluu na nyeupe na inavyofanya ya kazi huku weingine wakitazama kwa makini. Akionyesha maonyosho au mafunzo ya kifaa cha kifundi.

Vidonge vya njano kimemwagika kwenye kiganja, cha mkono kutoka kwenye chupa yenye virutubishi, ikionyesha matumizi na afya binafsi au dawa kwa mathumuni ya kuongeza ustawi wa mwili.

Watu kadhaa waliovaa mavazi ya kujikinga kikamilifu wanapakia mwili kwenye korongo na kuuweka kwenye gari nyepesi jekundu kando ya barabara ya udongo, wakionyesha hatua za dharura au uondoaji wa wagonjwa.

Viale viwili vya chanjo vyenye maandishi Diluent na MMR vimewekwa mbele ya kijikaratasi cha maelezo kinachoelezea kuhusu kinga dhidi ya surua, matumbwitumbwi na rubera, ikionyesha taarifa muhimu kwa matumizi salama ya chanjo hiyo.

Mhudumu wa afya aliyevaa fulana ya buluu yenye nembo ya UNICEF anampatia mtu aliyeketi chanjo akionyesha juhudi za kuhamashisha na kwendeleza huduma za afya kwa umaa.

Mhudumu wa afya anatoa chanjo huku mwingine akitazama, na bango la usalama la Covid-19 likionekana nyuma yao, likionyeshwa hatua za tahadhari na elimu ya afya katika mchakato wa chanjo.

Mchanganyiko wa aina mbalimbali za mimea, mizizi na majani yaliyokaushwa umewekwa juu ya kitambaa chenye rangi ya ngavu kilichosambazwa juu ya lami ya matofali. Huenda kuwa matumizi ya kitamaduni au tiba ya asili.

Tangazo linaonyesha bidhaa za SIHA HEADACHE SOLUTION, zikiwa na picha zinazoelezea kupunguza maumivu pamoja na maandishi ya Kiswahili yanaoelezea faida zake kama, kupunguza maumivu ya kichwa haraka, kuondoa msongo wa mawazo na kurejesha utulivu wa mwili.

Chupa nyeupe ya dawa yenye lebo , pills for sex , imewekwa mbele ya chupa zingine za dawa zilizo nyuma na zisizoonekana kwa uwazi. Ikionekana kama sehemu ya mkusanyiko wa vidonge vya tiba.

Eneo la mapokezi ya kliniki ya meno linaonekana maridadi, likiwa na glasi na samani zenye chapa ya kliniki. Kuta zenye rangi ya joto inayokaribisha wageni pamoja na televisheni iliyowekwa ukutani, kwa ajili ya burudani au taarifa kwa wateja wanaosubiri huduma.

Mtaalamu wa afya aliyevaa koti jeupe na ushungi wa kijani. Anamhudumia mtoto anayelia ambaye ameshikiliwa na mtu mwingine aliyevaa vazi la blue , katika mazingira ya huduma za kitabibu.

Mfanyakazi aliyevaa mavazi ya kinga ya Hazmat anachukua sampuli ya pua kutoka kwa ng'ombe huku msaidizi mwingine akisimama karibu wakiwa katika mazingira aya uchunguzi au uchunguzi wa afya ya mifugo.

Mhudumu wa afya aliyevaa sare rasmi anamchanja mtoto mchanga anayeshikilia kwa mwangalifu na mtu mzima, katika mazingira ya kliniki yenye vifaa vya kisasa na hali safi ya kitabibu inayohakikisha usalama wa faraja na faraja wa wagonjwa.

Mikono iliyofunikwa na pofu la sabuni inaoshwa kwa uangalifu hili kuimarisha usafi na kuzuia magonjwa ikizingatia kanuni bora za kujikinga na maambukizi.

Watu kadhaa wamesimama kwenye barabara iliyoharibika na mafuriko ambapo mmomonyoko umeonyesha udongo na kusababisha kingo za chuma za barabara kusongezwa pembeni kuonyesha mathara makubwa ya mafuriko haya.

Magari kadhaa pamoja na watembea kwa miguu waliobeba miavuli wanapita kwa tahadhari kwenye barabara ya mjini iliyojaa mafuriko makubwa. Huko kando kukiwa na kuta na mandhari ya mimea ya kijani inayopamba eneo hilo.

Chupa ya kijani ya virutubisho vya madini ya chuma vya Nature Bounty yenye vidonge mia moja. Imetengenezwa kusaidia uzalishaji wa seli nyekundu za damu na kuweka afya ya mwili katika hali bora.

Chupa ya Wellovita Iron Chelate, yenye kifuniko chekundu inabeba vidonge sitini vilivyotengenezwa kusaidia kupunguza uchovu na kuchochea utengenezaji wa celli nyekundu kwa damu, hivyo kusaidia kubaki na nguvu na afya bora.

Mkono uliowekwa electrode na mkanda unashikiliwa na mtaaluma wa afya wakati wa utaratibu wa uchunguzi wa kitabibu ili kupima au kufuatilia hali ya kiafya ya mgonjwa kwa usahihi.

Kikundi cha watu kimekusanyika karibu na makazi ya jengo lenye gorofa mingi lililoporomoka. Baadhi yao wakichukua picha au kurekodi matukio hayo kwa ajili ya kumbukumbu au taarifa za habari.

Sindano imesemama pembeni ya chupa ya chanjo ya MMR inayotumika kuzuia ugonjwa wa matumbiko. Hii matukio na rubela ikiwa tayari kuwa matumizi katika kampeni za chanjo au huduma za afya.

Mtaalamu wa afya aliyevaa mavazi ya hospitali ya rangi ya blue amekagua mtoto mchanga aliye ndani ya kiangashio akitumia stethoscope . stethoscope huku akizungukwa na vifaa vya huduma maalum vya uangalizi wa karibu katika chumba cha wagonjwa mahututi.

Mtu aliyevaa apron yenye maandishi taratiba ameketi ndani ya chumba mbele yake kukiwa na mtoto amelala juu ya kitambaa chenye michoro. Huenda wakijihusisha na shughuli za malezi au matunzo ya matoto.

Muuguzi aliyevaa sare nyeupe anafanya kipimo cha kuchoma vidole kwa mgonjwa katika mazingira yenye shughuli mingi za kitabibu huku vifaa vya matibabu na wahudumu wengine wakiwa wanaendelea na kazi zao.

Seti ya bidhaa za TIBA HERBS RESEARCH , inajumuisha sabuni, mafuta na chupa yenye lebo ya kutibu madoa ya ngozi na chunusi, zikiwa zimepangwa kwa mpangilio unaoonyesha ubora wa matumizi yake ya kiafya kwa ngozi.

Kundi kubwa la watu wazima na watu waliovaa barakoa, wamesimama na kukaa nje katika mkutano wa jamii wakionyesha mikono yao juu kama ishara yakushiriki huku wakiwa karibu na miti na majengo katika mazingira ya wazi ya kijiji ama mtaa.

Mtu aliyevaa mavazi ya kitamaduni anapokea sindano kwenye sehemu ya juu ya mikono huku ameketi ndani ya kituo cha afya, akiwa chini ya mwangalizi wa mtaalumu wa huduma za tiba.

Chupa tatu za virutubisho vya calciamu kutoka nature made pure and calsulaton na garden of life ,zimepangwa kwa mpangilio moja kwa moja pembeni ya kila moja. Zikionyesha aina tofauti ya bithaa zinzolenga kusaidia afya ya mifupa na viungo mwilini.

Mkono uliovaa shati lenye mistari ya rangi nyekundu na nyeupe imewekwa alama ya wino usiofutika wakati wa mchakato wa uchaguzi ishara ya kwamba tayari mpiga kura ameshiriki kupiga kura.

Chupa ya Doctor's Recipe Iron Plus . Ina vidonge sitini vya mboga vilivyoundwa kuongeza kiwango cha madini ya chuma mwilini na kusaidia nguvu pamoja na afya ya seli nyekundu za damu. Hivyo kuboresha ustawi wa jumla wa mwili.

Mhudumu wa afya aliyevaa mavazi safi za hospitali na glavu anamchanja mtoto mchanga anayeshikiliwa kwa upendo na mlezi wake. Katika mazingira ya kliniki inafaa tiba na mwanga wa kutosha.

Mtaalumu wa afya anatumia otoscop kuchunguza sikio la mgonjwa wakati wa ukaguzi wa afya kuhakikisha hakuna maambukizi au matatizo mengine ya sikio yanayohitaji matibabu.

Mhudumu wa afya anamhudumia mtoto mchanga aliye ndani ya kiangashio cha uwazi, akiwa amezungukwa na vifaa vya kitabibu katika mazingira ya huduma ya watoto wachanga wanaohitaji maangalizi maalum.

Watu wawili waliovaa barakoa na mashati ya njano wanaoshea mikono yao katika kituo cha saruji chenye bomba nyingi za maji kilichoko kwenye eneo la wazi la umma, wakizingatia kanuni za usafi na kujikinga na magonjwa.

Vile kadhaa zenye vifuniko vya manjano vya chanjo ya homa ya manjano, zimepangwa pamoja kila moja ikiwa na label inayoonyesha dosi tano na maagizo ya uhifadhi zikiwa sahihi hivi kudumisha ubora na ufanisi wa chanjo.

Kituo cha kuoshea mikono cha Easy green chenye rangi ya kijani kimesimama nje kikiwa na chupa ya sabuni juu yake. Beseni la kuoshea mikono na ndoo ya kukusanyai maji machafu chini yake.

Mtu anayeketi anashikilia chombo kinachofanana na mswaki mkubwa pembeni ya maganda na vitu vya kitamaduni vilivyo pangwa kwa mpangilio kwenye zuria nje katika mazingira ya sherehe au ibada.

Kifurushi cha dawa chenye label ya kijani kilichopangwa kwa mfumo wa blister . Kimebeba vidonge kadhaa vya Ibuprofen vinavyotumika kupunguza maumivu ya aina mbalimbali na kupambana na uvimbe.

Lori jekundu na silinda la kutoa majitaka limesimama kwenye jukwaa la saruji lililoko katika eneo lenye nyasi. Huku watu wawili wakiwa karibu wakisimama au kuandaa shughuli zinazohusiana na matumizi ya lori hilo.